Madaktari wamevaa nguo, rangi ya samawati na lulu, wamejikinga tayari kufanya upasuaji kwa mgonjwa aliyelala kifudifudi kwenye chumba cha kuuguza.